Mgonjwa anaugua macho. Ataenda kwa daktari ili kuangaliliwa macho yake ina shida gani. Daktari anachunguza shida ya macho kwa kutumia hiki kifaa cha hospitali ili kuangalia mgonjwa anaugua nini kwenye macho.

Hii ni dawa ambayo inaongeza damu, na inatumika na watu ambao wana ugonjwa wa damu, ama hawana damu mwilini. Wale ambao damu zao ni kidogo kwenye mwili wakitumia hii dawa inafanya damu kuongezeka katika kiwango ingine ambayo inafanya wanakuwa na damu.

Wakati wa gharika, watu wengi huumia sana kama hapa, hawa watu walijenga vibanda vyao na mvua imenyesha kubwa sana na kufanya vibanda vyao kubomoka ambayo itafanya biashara yao isiendelee na wakose hata kufaidika kimaisha.

Hii nyumba inapigwa dawa ili kuzuia wadudu kama kunguni ama mende kukuwa kwenye nyumba. Hawa wadudu wakiwa kwenye nyumba, mdudu kama kunguni, huwa inafanya mtu kukosa amani, kwa sababu kunguni itakuuma ,utajikuna na inakukosesha amani mahali ambapo umeketi.

Huyu jamaa anatembea katika hii maji mingi na anatembea na mguu tupu. Hii inaweza fanya huyu mtu kukuwa na magonjwa mengine ambayo itamsumbua kwa sababu ya kutembea kwa hii maji na hii maji iko na uchafu mwingi sana hata pengine imevuta uchafu zingine hata za choo na anakanyaga, itamsumbua sana.

Inaonekana ni wakati wa barika sana, na mvua imenyesha kubwa sana, ikufanya maji iwe mingi katika hili boma, na kufanya maji kujaa kwenye nyumba za watu. Hii inaweza fanya mtu ahame, ama inaweza fanya mtu vitu vyake viharibike sana ju ya maji mingi.

Mtoto anachanjwa na mtoto akichanjwa huwa inafanya mtoto anazuia magonjwa mengi sana yenye inaumiza mtoto. Mtoto huwa anachanjwa akiwa mdogo ndio akuwe kama mtu mwenye akona nguvu na mwenye akona afya njema.

Hapa ni mahali ambapo wanauza dawa za kienyenji, mahali ambapo utatumia dawa za kienyeji kutibu magonjwa ambayo yameandikwa hapa, ni magonjwa hamsini na nne, sasa ukiwa unaugua ugonjwa moja katika hizi ambazo zimeandikwa hapa, utapewa dawa ambayo ni ya kienyeji, ambayo iko hapo kwenye chupa au hapo kwenye hizo mbao.

Watu wamepiga foleni, wanapewa neti. Neti huzuia malaria kwa kuwa inazuia mbu, huyu mdudu ambao husambaza malaria, kuingia na kuuma mtu ambaye amelala.

Mimea ilipandwa, ikamea vizuri. Sasa inastahili kuwekewa dawa ili iuwe iuwe wadudu ambao wanakula matawi, ama ifanye itoe maua na matunda. Ndio maana wanapiga mada wanapiga dawa.

Kwenye picha, mtu anadungwa sindano. Hii sindano inaonekana ni kama ni chanjo. Ni chanjo la corona . Naona amevaa barakoa. Wote wamevaa barakoa na wamekaa katika hili nafasi ambayo inatakikana yenye unapatia mwenzako nafasi inayofaa ili msiambukizane hiyo ugonjwa.

Mvua imenyesha sana kubwa na inafanya hata wasafiri kuteseka sana, katika hii barabara maji imejaa na inafanya hata magari kupita ni ngumu, unaona hii gari ambayo huitwa tuktuk haiwezi pita haraka, kwa sababu maji imejaa sana, ikienda mbio pia inaweza sababisha ajali.

Hawa ni watu wa kikundi cha msalaba mwekundu. Hawa watu ni kama wameokoa mgonjwa mahali ambapo alikuwa anaumia sana. Hawa watu husaidia watu ambao wameshindwa kujisaidia ama pengine maji imewavamia hawana uwezo wa kutoka, ama pengine moto.

Hii ni dawa ya watu ambao wanaugua kifafa. Wale ambao huwa wanaanguka chini. Wakiwa wagonjwa huwa wanapewa dawa, kwa mfano hii dawa wanapewa wanakunywa na inatuliza Ili wasianguke. Wengine wanaweza anguka hata kwa moto na ni mbaya sa hii dawa inatuliza kuanguka ovyo ovyo na kufanya kutulia.

Hawa ni watu ambao wanafanya usafi, wanakusanya usafi ambayo inafanya mazingira inakuwa chafu na hata inafanya ina inafanya mbu. Inakuwa na uwezo wa kuzaa pale na kukuwa mingi katika eneo ambayo inafanya malaria ku kuwa katika ngazi ya juu.

Hii ni nyumba ambayo imebomoka. Lilikuwa ghorofa ikabomoka. Imefanya watu wengi kupoteza maisha yao, majamaa kupoteza maisha na kufanya ata familia kulia kwa kuwa majamaa zao wamekufa na inafanya ata watu wengine ambao wanaishi kwa nyumba ya ghorofa kuhofia maisha yao.

Huyu ni daktari. Anaweka madawa kwenye pakiti ili kueza kuenda kuziuza, ama kupeleka hospitalini ikiwa ndani ya pakiti, ili wawe na kazi rahisi wakipatia wagonjwa.

Mgonjwa anaugua meno na madaktari wanamsaidia. Kuna daktari anamulika ndani ya mdomo ili kuona kama hilo jino linakaa aje ili kama ni la kung'olewa, waweze kung'oa ama kama ni la kutibiwa waweze kutibu.

Mtoto, mguu umepinda ni kama huyu mtoto ni kiwete. Sasa amepelekwa kufanya mazoezi ili miguu izoe kutembea ama ili mguu izoe kusonga ili ikifika wakati mwingine huko mbele, akuwe na uwezo wa kutembea.

Huyu mgonjwa anaugua meno, ameenda kwa daktari. Daktari pia amejifunika pua na mdomo ili kuweza kuzuia ile harufu ambayo inatoka kwenye meno ili isimuingie kwenye pua, ili pia ajikinge ili pia asiweze kupata ugonjwa ambao pengine huyu mgonjwa alikuwa nao.

Hii ni ghorofa ambayo imeporomoka. Imeporomoka mahali ambapo watu wanaishi, na familia mingi sana imekufa apo ndani, kwa sababu ni ghorofa ambayo familia ndio inaishi humo ndani, sa kuna familia mingi sana zi wamekufa. Majamaa wengi wanalilia familia zao.

Hapa kuna ukame, na wakati wa ukame hufanya watu wengi sana kuangamia kwasababu, hakuna mmea amba utamea hapo. Wanyama wanakufa kwa kuwa hakuna nyasi, hakuna hata matawi. Hata binadamu wana angamia kwasababu hakuna hata maji ya kukunywa.